Mkono unaguza alama ya nuru na kofia ya kuhitimu kwenye manthari ya kidijitali. Ikoni mbalimbali zinazohusiana na elimu na teknolojia zimeenea kwote zikijumuisha vitabu na kompyuta ndogo. Miale ya buluu na hexagons huunda muundo wa mtandao kuashiria mfumo ya kisasa.

Katika mchoro, mwalimu anaelekeza kutoka kwenye skrini ya kompyuta mpakato. Mwanafunzi ameketi kwenye dawati akiandika na kujifunza kwa makini. Vitabu vimewekwa chini ya kompyuta, vikiashiria masomo na maarifa. Ulimwengu umewekwa nyuma, ukionyesha uwezo wa elimu ya mtandaoni kufika popote.

Michoro miwili ya kompyuta inasimama kila moja ikiwa na picha tofauti kwenye skrini yake. Kompyuta ya kwanza ina picha ya kofia ya masomo juu ya globu ikiashiria elimu ya mtandaoni .Kompyuta ya pili ina picha ya kitabu wazi ikisisitiza umuhimu wa kujifunza.

Watoto wawili wamekaa kwenye dawati la shule, wakitazama kompyuta ndogo. Mmoja anatabasamu pana usoni, akifurahia kile anachokiona. Mwenzake anamuangalia kwa umakini, akionyesha udadisi. Kompyuta hiyo nyeupe inatumika kama kifaa cha kujifunzia ikileta furaha na maarifa.

Kompyuta mpakato imewekwa kwenye meza na pembeni yake kuna rundo la vitabu. Vitabu vimepangwa vizuri vikionyesha utaratibu na umakini. Nyuma rafu zimejaa vitabu vingine vikionyesha ukubwa wa maktaba.

Kikundi cha watu kinashiriki katika mkutano wa video ndani ya chumba cha kisasa. Skrini kubwa iliyo ukutani inajumuisha washiriki wanne wa mbali. Watu waliopo chumbani wameketi kwenye meza wakiwa na kompyuta ndogo na vifaa vingine.

Msichana mdogo amekaa mbele ya kompyuta ndogo. Amevalia sweta ya rangi ya kijivu. Anaandika kwa makini kwenye daftari. Nywele zake zimetegenezwa vizuri. Gitaa la kahawia limetulia nyuma. Anajifunza kwa bidii.

Mwanaume labda mwalimu au mhadhiri anafundisha akiwa mbele ya kamera ya simu iliyowekwa kwenye Tripod . Anatumia kompyuta ndogo na ameshika karatasi akionyesha mazingira ya kufundishia kwa mbali au mkutano wa mtandaoni.

Mikono miwili inagonga kwenye kibodi cha kompyuta mpakato. Skrini ya kompyuta ina maneno e-lerning kwa herufi kubwa za buluu na iko na ikoni kama kofia ya kuhitimu na balbu ya mwanga. Vitu vingine kama gilasi ya vinywaji na daftari vimepangwa karibu na kompyuta.

Mtoto ameketi mbele ya kompyuta ndogo. Akifuatilia somo la e-learning . Skrini ya kompyuta in nembo ya balbu ya mwanga na vitabu ikiwakilisha elimu. Meza yake ina daftari na karatasi zenye rangi mbalimbali.

Mwanamke mwenye nywele za rangi ya dhahabu na miwani meusi ameketi akitafakari mkono wake ukiwa umeshika kidevu. Macho yake yanatazama skrini ya kompyuta iliyo mbele yake huku uso wake ukionyesha fikira nzito. Mwanga wa jua unapenya kutoka upande wa kulia ukiangazia sehemu ya nyuma ya kichwa chake na mabega.

Mwanamke amelala chali kwenye kochi akiwa ameshika kompyuta mpakato mikononi. Mwanga wa buluu unatoka kwenye skrini, ukiangazia uso wake na vidole vyake. Michoro ya mistari na ikoni mbalimbali za kiteknolojia zinasambaa kutoka kwenye kompyuta.

Kikundi cha wataalamu wanne kinajadili kwa umakini mradi kwenye meza kubwa. Kompyuta mbili za mkononi zimefunguliwa, zikionyesha taarifa mbali mbali. Mwanamke mmoja anayeonyesha kitu kwa kidole chake huku mwingine akisikiliza kwa umakini.

Mwanamke anatabasamu akitumia kompyuta. Anaweka mkono wake kwenye kidevu. Glasi ya maji ipo mezani. Kuna karatasi chache karibu yake. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga. Yuko ndani ya nyumba.

Mkono wa mtu unaguza skrini ya kidijitali ambapo ikoni mbalimbali za elimu na ujifunzaji zinaangaza. Kichwa chenye gia ndani yake kiko katikati kikiwakilisha akili na maarifa. Ikoni zingine kama vile kitabu, cheti na video vimepangwa kwa duara kuzunguka kichwa hicho.

Mwanamke mchanga ameketi mbele ya kompyuta mpakato, akitabasamu kwa upole. Skrini kadhaa, pepe zinazoelea zinamzunguka. Zikionyesha programu mbalimbali za uundaji wa maudhui. Mikono yake iko kwenye kibodi, akionyesha anatumia programu hizo.

Mwanamke amekaa akitumia kompyuta ndogo. Amevalia shati la rangi ya zambarau. Anafuata maelekezo kutoka kwa mwalimu. Skrini inaonyesha darasa la mtandaoni. Rafu za vitabu zimetawala nyuma. Hii ni njia ya kisasa ya kujifunza.

Msichana mchanga ameketi mbele ya kompyuta ndogo akiwa amevaa vipokea sauti vya masikinioni vya rangi ya waridi. Anatabasamu usoni na mikono yake imeiunuka labda akizungumza na mtu. Amevalia shati la kahawia lenye mikono mirefu na mabaka ya buluu.

Mwanamke mwenye nywele ndefu na rangi ya dhahabu, ameketi kwenye dawati, akitumia kompyuta mpakato. Amevalia sweta laini akionekana kujihisi huru na kustarehe. Dawati lake lina vitu mbalimbali vilivyopangwa, ikiwemo daftari na kalamu.

Msichana aliye na nywele zilizofungamana amevalia vipokea sauti. Akionyesha furaha na mshangao. Kidole chake cha shahada kimeinuliwa, kikionyesha wazo au ufahamu mpya. Kompyuta kibawa ikombele yake ikitumika kwa kujifunza au burudani.

Mwanamme amevaaa vifaa vya sauti akiongea mbele ya kompyuta. Anaangalia skrini kubwa iliyo na picha ya mwanamme mzee. Karatasi nyingi za gravu zimewekwa mezani. Mazingira haya yanafaa kazi ya ofisi. Huu ni mkutano wa mtandaoni.

Mtu ameketi mbele ya kompyuta ndogo akishiriki mkutano wa video. Amevaa vipokea sauti akionyesha umakini wake kwenye mazugumzo. Skrini ya imegawanyika katika sehemu ndogo kila moja ikiwa na uso wa mtu mwingine.

Kompyuta kubwa iko mezani. Mwanaume anaonyesha ubao wenye fomula. Kinanda kidogo na panya vipo karibu. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga. Mimea midogo imepamba kona. Hii ni ofisi ya nyumbani.

Watu watatu wamekaa mezani wakifanya kazi pamoja kwenye kompyuta mpakato. Mwanamume mwenye shati jeupe anatabasamu huku akielekeza kwenye skrini. Wanawake wawili wanatazama kwa makini wakionyesha furaha na ushiriki.

Mwanamke amekaa akitumia kompyuta ndogo. Amevalia rinda jekundu la kiafrika. Anabonyeza vitufe kwa makini. Vijumba vya udongo vimetulia nyuma. Miti mirefu imezunguka eneo lote. Hii ni shughuli ya mtandao kijijini.

Taswira hii inawakilisha dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao au e-learning kupitia ishara za kidijitali zinazoelea. Mikono ya mtu inaonekana ikitumia kompyuta ndogo, huku ikishirikiana na vielezo hivi vya kuonyesha elimu.

Mwanamke ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta mbili kwa wakati mmoja. skrini kubwa ilioko juu ikionyesha mkutano wa video na washiriki wengi. Mwanamke huyu ameshika kalamu akionyesha kitu kwenye skrini. Vitabu na nyaraka vimepangwa vizuri kwenye rafu na dawati lake, zikiashiria mazingira ya kazi yenye mpangilio.

Mwanamke ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo na kufanya kazi. Skrini kubwa ya kompyuta imewekwa mbele yake, ikionyesha mkutano wa video na washiriki wengi. Dawati limejaa vitu mbalimbali vikiwemo daftari, kalamu na mimea.

Kompyuta mpakato imewekwa mbele ya ramani ya dunia yenye miunganisho wa mtandao. Juu yake, kuna ikoni mbalimbali za huduma za kidijitali, zilizounganishwa na mistari. Ikoni hizo zinajumuisha nyumba, kalenda, wingu la kuhifadhi data, na mahali.

Kijana mdogo ameketi kwenye sofa akiwa amevaa vipokeo sauti vya masikioni vyenye rangi ya manjano na nyeusi. Anatabasamu usoni huku akiangalia kompyuta ndogo iliyo mbele yake. Mkoba mweusi umewekwa kando yake kwenye sofa. Mazingira ya nyuma yana ukuta wa buluu na vitu vingine vya nyumbani.

Mkutano wa wanafunzi unafanyika katika ukumbi mkubwa. Mtu mmoja amesimama mbele akizugumza na umati wa wanafunzi walioketi chini. Kuta za ukumbi zimepakwa rangi nyepesi na kuna vifaa vya mazoezi vikiwa vimerundikwa nyuma.

Chumba kidogo kimepangwa kwa urahisi, ukiwa na vitanda viwili vya ghorofa. Kitanda cha juu kimetandikwa shuka za bluu na nyeupe. Huku cha chini kikiwa na shuka za waridi na nyeupe. Dawati la mbao limefungwa ukutani, na kiti cha bluu kimewekwa mbele yake.

Wachezaji wa soka wako uwanjani wakishindana vikali. Mpira unapaa angani ukielekea lango. Wachezaji wengine wanasubiri karibu wakiwa tayari kupiga mpira. Hii ni mechi yenye mvuto na ushindani mkali.

Chumba cha kulala kina vitanda viwili vilivyopangwa pande mbili za meza ya kusomea katikati. Kila kitanda kimetandikwa shuka zenye rangi tofauti na mito yenye vibandiko vya kufurahisha. Rafu za mbao zimefungwa ukutani juu ya meza zikiwa na vitu vidogo vya mapambo na vitabu.

Ndani ya chumba cha darasa kuna meza na viti vingi vya ukubwa tofauti. Baadhi ya meza zina viti vya plastiki vyekundu na kijani vikiongeza rangi kwenye chumba. Katika ukuta wa nyuma kuna chati na picha zilizobandkwa zikionyesha vifaa vya kufundishia.

Chumba kikubwa kina madawati na viti vingi vikiwa vimepangwa kwa safu. Madirisha makubwa matatu yamefunikwa kwa pazia ya kahawia yakiruhusu mwanga wa kutosha kuingia. Mradi wa ukutani umewekwa juu unaopendekeza matumizi ya teknologia darasani.

Mkutano wa kielimu unaendelea ndani ya chumba, ambapo washiriki wamejikita kwenye kompyuta zao ndogo. Kijana mmoja akiwa amevaa fulana ya blue , ameketi mbele akitumia kompyuta yake, huku nyuma yake kukiwa na skirini ya projector , yenye maandishi, Tech Camp.

Chumba kina madawati na viti vingi vilivyopangwa kwa utaratibu vikijenga hisia ya utulivu. Kila dawati lina uso mweupe na kimeambatishwa na kiti cha rangi ya buluu iliyokolea. Sakafu ni ya vigae nyekundu iliyokolea ikitofautiana na rangi nyepesi za madawati.

Chumba cha madarasa kimepangwa kwa umakini, vikiwa na viti na meza za wanafunzi. Kila meza ina kiti chake kikiwa kimetengenezwa kwa ajili ya mwanfunzi mmoja. Sakafu ina rangi nyekundu, na kuta zina rangi ya krimu, zikiipa chumba mwonekano safi.

Hekalu la kisasa limepangwa vizuri. Viti vingi vyeusi na buluu vimepangwa kwa safu. Msalaba umewekwa ukutani mbele. Majani ya kijani yametulia chini ya madhabahu. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga mwingi. Huu ni ukumbi wa maombi.

Watu watatu wanajifunza kuogelea kwenye bwawa la bluu. Mmoja wao anatumia ubao wa kuogelea, akipiga maji kwa furaha, wengine wawili wamesimama ndani ya maji wakifuatilia kwa makini. Bwawa hilo limezungukwa na kiti cha plastiki kuashiria eneo la kupumzika.

Wanaume wawili wamesimama karibu na makombe, wote wamevaa nguo nyeusi mmoja anashikilia mpira wa miguu. Makombe mengi ya dhahabu yapo mezani. Ubao wa matangazo umewekwa ukutani, huu ni ushindi muhimu.

Mwanaume amesimama akimsaidia mwanafunzi wa kike, aliyevalia hijabu ya bluu kutumia kompyuta. Wanafunzi wengine kadhaa wamekaa mbele ya kompyuta zao, wakiwa wamejikita katika kazi. Eneo hilo linafanana na chumba cha kompyuta au maktaba ya shule.

Chumba za kulala kina vitanda viwili vilivyotengenezwa kwa mbao. Vikiwa vimetandikwa shuka nyeupe. Neti za mbu za rangi nyeupe na buluu zimetundikwa juu ya vitanda zikitoa ulezi dhidi ya wadudu. Mlango na dirisha la kioo vinaonekana upande wa kushoto vikiongoza kwenye chumba kingine.

Katika jengo lenye paa la mbao na madirisha makubwa, kundi la watu wamekaa kwenye madawati wakisoma. Baadhi yao wameshika vitabu au karatasi, wakionekana kujifunza au kufanya kazi. Watu wengi wamevalia nguo za kawaida, wakizingatia shughuli zao.

Jumba la mihadhara lenye viti vingi vya mbao na chuma limepangwa kwa safu, kila kiti kina dawati ndogo la kukunja linalofaa kwa kuandika. Sakafu ya jumba ni nyeupe na safi ikionyesha mazingira ya kujifunzia.

Chumba kidogo kimepangwa nadhifu. Vitanda viwili vyeusi viko karibu, vyote vimefunikwa kwa shuka za kijani kibichi. Neti za kuzuia mbu zimetundikwa juu. Kabati nyeupe lipo upande mmoja. Hii ni sehemu ya kulala.

Ukumbi mkubwa umejaa wanafunzi waliokaa kwenye viti vya rangi nyekundu. Baadhi ya wanafunzi wamevaa sare nyeupe na nyeusi, wengine wamevalia zambarau, wote wakiwa makini. Watu wazima wachache wako pia ukumbini, wakisimamia au kuhudhuria tukio hilo.

Chumba cha kulala kimejaa vitanda vingi. Vitanda hivi vimepangwa kwa safu. Godoro zenye rangi tofauti zimewekwa juu. Nguo zimetundikwa kwenye chuma. Mwanga mwingi unaingia ndani. Hii ni hosteli ya wanafunzi.

Chumba cha kulala kimejaa vitanda viwili. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa mbao za kahawia. Mashuka meupe yametandikwa juu yake. Televisheni ndogo imetandikwa ukutani. Pazia za rangi tofauti zimepamba madirisha.

Bwawa la kuogelea lenye maji safi ya blue limetulia chini ya anga la wazi. Viti vingi vya rangi ya chungwa vimepangwa kando ya bwawa vikiwa tayari kwa wanaopumzika. Upande mmoja wa bwawa una uzio mweupe huku majengo yenye kuta ya kijivu yakizunguka sehemu kubwa.

Chumba kikubwa kimejaa kompyuta nyingi, Skrini za buluu zinatoa mwanga makali. Dawati nyeupe zimepangwa kwa safu. Kinanda na panya vipo kwenye kila meza. Ubao mweupe umewekwa ukutani. Hii ni maabara ya kompyuta.

Darasa tupu lenye madawati mengi yalioypangwa kwa safu. Ubao mweusi upo mbele ya darasa. Ukisubiri kutumiwa, kuna madirisha yenye vyuma vya ulinzi kuruhusu mwanga kuingia. Paa la chumba lina nguzo za mbao zinazoonekana.

Maabara ya kisayansi yamepangwa vizuri, ikiwa na meza mbili ndefu zenye vifaa mbali mbali , vya majaribio. Kila meza imejazwa na glasi za maabara, na taa za meza. Na vifaa vingine muhimu vya kisayansi.

Chumba kikubwa chenye kuta za saruji kisizopakwa rangi kiko wazi. Madawati na viti vya mbao vimepangwa kwa safu zikiwa tayari kwa wanafunzi. Madirisha mawili yamewekwa juu ikiruhusu mwanga kuingia ndani.

Chumba cha darasa kimejaa madawati na viti vya mbao, vikiwa wimepangwa kwa safu nadhifu. Kuta za darasa zimepakwa rangi ya njano na bluu, zikiwa na mabango ya kufundishia yaliiyobandikwa. Madirisha makubwa yanatoa mwanga wa kutosha na hewa safi yakifanya chumba kuwa chepesi.

Chumba cha hosteli kimejaa vitanda vya ghorofa vilivyopambwa vizuri. Vitanda hivyo vimetengenzwa kwa mbao na zimetandikwa shuka za buluu Juu ya kila kitanda kuna mto wa buluu ulioandaliwa kwa ajili ya kulala.

Maktaba imejaa rafu ndefu zilizopangwa kwa vitabu vingi. Vitabu vimepangwa kwa utaratibu vikijaza kila rafu. Taa za dari zinaangaza chumba ,zikitoa mwanga wa kutosha. Hii ni taaswira ya nafasi ya kujifunzia na utafiti, ikialika wasomaji kugundua maarifa.

Watu wamekusanyika kwenye uwanja wenye nyasi. Wakishiriki katika shindano la kuvuta kamba. Timu mbili zikiwa zimevalia fulana nyekundu na kijivu, zinavutana kwa nguvu. Kamba ndefu imenyooshwa katikati ikionyesha juhudi za upande zote mbili.

Wanawake wawili wamesimama ndani ya jengo. Mmoja wao ameshikilia daftari, mwanamke mmoja ana nywele zilizosokotwa na miwani, akionekana akielekeza kitu. Mwanamke mwingine anasikiliza kwa makini akiwa ameinama kidogo.

Watoto wanajifuza darasani uku mwalimu wao akitabasamu pamoja nao. Wanafunzi wawili wamekaa mbele kila mmoja ana vifaa mezani. Ubao mweupe una herufi. Hii ni shule ya chekechea.

Wanaume wawili wamekaa mbele ya kompyuta ndogo. Mmoja wao anatumia kompyuta hiyo kwa uangalifu, mwingine anatabasamu kwa furaha. Amevalia mashati ya kawaida. Ukuta wa rangi ya buluu umepamba chumba.

Mwanamke amekaa karibu na msichana mdogo akimrekebishia kifaa cha kusaidia kuskia. Msichana amevaa shati la kijani lenye riboni mbili akionekana mtulivu. Vitabu vimefunguliwa mezani mbele yao vikionyesha shughuli ya kujifunza au mazoezi.

Watoto watatu wanashiriki katika shughuli ya kujifunza, wakiwa wamekusanyika karibu na meza. Mmoja wao anajishughulisha na mchezo au zoezi akionyesha kitu kwa kidole chake .Wawili wengine wanatazama kwa umakini wakiwa wamevalia miwani ya macho.

Msichana mdogo mwenye miwani ameshikilia ubao wa herufi. Herufi hizo ni za rangi mbalimbali na zimepangwa kwa mpangilio wa alfabeti. Ametabasamu kwa furaha akionyesha meno yake. Mwangaza wa jua unaingia kutoka upande wa kushoto ukiangazia msichana huyo na ubao.

Mwanamke anatabasamu akimfundisha mtoto. Mtoto amekaa kwenye kiti cha magurudumu. Vitabu na penseli vipo mezani, ramani kubwa ya ulimwenguni imetundikwa ukutani. Chumba kina mazingira ya kujifunzia, wote wawili wanazingatia somo.

Wanafunzi watatu wa kiume wamekaa mezani wakifanya kazi zao. Kompyuta kibao iko mbele yao ikiashiria matumizi ya teknolojia. Mmoja wao anatumia lugha ya ishara labda akizungumza na wenzake. Mazingira ya chumba yanaonekana tulivu na yanafaa kwa kujifunza.

Kikundi cha wanafunzi wanajifunza pamoja katika maktaba. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu mezani. Mwanafunzi mwingine anatumia kompyuta ndogo na wengine wanaandika au kusoma. Rafu za vitabu zilizojaa zimepanga kuta za nyuma.

Mwalimu anatabasamu kwa upendo akishika komputa ndogo. Msichana mdogo ameketi karibu naye anaweka mkono wake kidevuni kwa furaha. Ubao wa kijani wenye ramani umetundikwa ukutani. Chumba kina mazingira ya kujifunzia. Wote wanazingatia skrini.

Mwanamke na mvulana mdogo wanatabasamu wanaposhiriki shughuli ya kuchora. Mvulana ameshika kalamu ya kuchora, huku mwanamke akimtazama kwa upendo. Karatasi iliyo mbele yao imejaa michoro mbalimbali, ikionyesha ubunifu wao. Hii ni taswira ya furaha na ushirikiano kati ya wawili hao wanapofurahia wakati wao pamoja.

Mwanafunzi mwanaume amesimama akibeba mkoba mgongoni na vitabu mikononi. Amevalia fulana ya njano na suruali ya jeans . Mandhari ya nyuma yanaonekana kama jengo la kisasa, lenye ngazi la kioo na nafasi wazi.

Wanawake wawili wanapika jikoni. Mmoja wao anafurahia kujifunza .Wote wamevaa aproni maridadi. Unga mweupe umetawanyika mezani. Vyombo vya kuoka vipo karibu. Hii ni shughuli ya kufurahia jikoni.

Mvulana mdogo ambaye ana ulemavu anatabasamu kwa furaha akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu cheusi. Mikono yake miwili imeinuka huku mmoja akiwa ameshika kichwa chake. Watoto wengine pia wekaa kwenye viti vya magurudumu wakiangalia juu, wakitabasamu wazi wazi.

Mwanafunzi mdogo amekaa mezani akifanya kazi yake ya shule. Mwalimu amesimama karibu naye akimsaidia kwa masomo. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma wakifanya kazi zao pia. Hii ni taswira ya darasa la kujifunza likionyesha mazingira tulivu.

Mtoto mwenye nywele za asili, amekaa akitazama mbele kwa umakini. Kinywa chake kimefunguka kidogo akionyesha mshangao au kuelekeza kitu. Mkono mwengine unaonekana ukiashiria mazungumzo. Mazingira ya nyuma yanaonyesha sofa kuashiria mandhari ya nyumbani.

Kifaa cha kusaidia kusikia kimewekwa kwenye sikio la mtoto mdogo likisisitiza umuhimu wake. Sehemu ya nyuma ya ki hwa cha mtoto huyo chenye nywele zilizo nyolewa fupi inajaza sehemu kubwa ya fremu.

Kijana mrefu amesimama akivuka mikono yake akiwa amevalia nguo za michezo. Watoto wanne wadogo pia wamevalia nguo za michezo na skafu nyekundu shingoni. Wamesimama karibu naye. Wote wana miguu bandia huku baadhi wakiwa na miguu ya michezo. Bango la slice express , limening'inia ukutani nyuma yao.

Kijana mmoja akiwa amevaa shati la rangi ya manjano ameketi mezani akitumia kompyuta ndogo. Mkono wake mmoja upo kwenye kibodi cha kompyuta. Huku mwingine akishika kalamu akichora.

Mwalimu na mwanafunzi wamekaa mezani wakifurahia somo. Mwanafunzi anatabasamu kwa furaha, huku mwalimu akionyesha ishara kwa mikono. Vitabu na kompyuta ndogo vimewekwa wazi mezani, vikiashiria mazingira ya kujifunza.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha magurudumu anasoma kitabu kikubwa kwa makini. Rafu ndefu zimejaa vitabu vingi. Ukuta mweupe umetawala nyuma. Mwangaza mwingi unaangazia eneo lote katika maktaba.

Mwanamke kijana ameketi karibu na kompyuta ndogo akizungumza na mwanamke aliyekaa mbele naye. Mikono yake inainuliwa na anaonekana akitumia lugha ya ishara wakati wa mawasiliano. Mwanamke amevaa shati la kijani lenye michoro.

Wanawake wawili wanazungumza ndani ya jengo. Mmoja wao amevaa kofia kubwa yenye manyoya, anashikilia simu ndogo, mwingine anaelekeza kwenye kitabu. Ukuta umepambwa kwa michoro ya kale.

Mwalimu wa kike anaongea mbele ya darasa huku ubao wa kijani ukiwa nyuma yake. Fomyula za fizikia zimeandikwa kwenye ubao huo. Mwalimu wa kiume amesimama karibu yake akiwa amevaa shati nyeupe na tai nyekundu.

Mkono umelala juu ya kitanda kilichoandikwa kwa herufi za breli. Vidole vinagusa matuta madogo, vikisoma maandishi hayo. Ukurasa una herufi nyingi zilizotumika, zikionyesha lugha ya kugusa.

Mwanamke na kijana wamekaa mezani wakiwa wamefungua daftari na kompyuta ndogo. Kijana ameinua kidole labda akifafanua jambo kwa kutumia lugha ya ishara. Mwanamke amemwangalia kijana kwa umakini akionyesha utayari wa kusikiliza na kuelewa.